Kompyuta ya mezani, kibodi na kipanya vimewekelewa vyote juu ya meza pamoja na vifaa vingine. Mbele kuna kiti inayobeba vitu vinginevyo. Nyuma ya chombo hiki kunaonekana kuwa na maandishi yanayosomeka Internet facility is strictly for educational purpose only.

Kompyuta miwili imesimamishwa kwenye deski huku mbele yao kuna kibodi miwili pia. Vyote zimewekwa kwenye sakafu ya rangi nyeupe na kando mnamo mwonekano wa vitabu na chati mbele yao.

Mwanamke bomba, anayejulikana kama Asiya Sururu, ameketi kwenye boti ndogo huku akipiga kasia kwenye mto. Nyuma kabisa kuna mwonekano wa mimea aina ya miti yamemea. Mwenyewe amevalia vazi nyeusi huku ana miwani kichwani.

Mwanariadha mkimbiaji mevalia shati nyekundu yenye maandishi na bendera ya Kenya. Mwenyewe anaonekana amechoka kutokana na zoezi analolifanya. Mwenzake yuko huko nyuma amesimama huku wote wanakimbia kwenye sakafu ya rangi nyekundu.

Kabati mbii moja refu na nyingine fupi zimesimamishwa kwenye chumba kimoja. Zimesimamia sakafu ya simiti yenye rangi nyekundu. Kunao chati inayoegemea ukutani huku lina picha kadhaa. Rangi yao inaonekana kuwa kahawia na nyeupe.

Jengo kubwa lilijengwa hapo. Ina maghorofa matatu tofauti. Juu kabisa paa wake unaonekana kuwa wa mbao na mabati. Chini mimea yanamea na kunao bodi yenye maandishi ya kiingereza ya visitors please pass through the gate . Juu mawingu unaonekana kuwa angani.

Deski sita vimepangwa kwa njia sawa kama vile vya vikundi, huku viti vimewekwa kando yao. Mbele ubao umeunganishwa na rangi na vyote ni vya rangi nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa ni nyekundu.

Mwanamke amevalia shati nyekundu yenye maandishi ya Kenya ikiwa meupe. Kofia na suruali yake ni ya rangi nyeusi. Anafanya chezo wa kurusha makasia kwenye mwili mkubwa wa maji.

Kunalo kuta kubwa nyeupe lililoandikwa maandishi ya jina shirika la Kenya society of deaf children huku inaonekana kuwa imefunguliwa kwa kuwa kunavyo baluni vya mipira pamoja na bendera ya nchi ya Kenya. Stima tatu zinaonekana kumulika chini huku mmea wa mti umewekwa hapo.

Chati inaonekana kuwa na maandishi na picha kadhaa. Ndoo, mtungi na buti za mpira vinaonekana kama mojawapo ya picha hivyo. Juu kuna mwonekano wa kitabu huku mkono unaonekana umeushikilia.

Wachezaji wanne wanaume wa mchezo wa marathon wanaonekana wamesimama pamoja huku wamelowa jasho. Nyuma kabisa kuna viti vya mashabiki vya rangi ya samawati. Hawa wanaonekana wamevalia nyekundu pamoja na njano huku wote wana suruali nyeusi.

Mchezaji mlemavu wa mpira wa mguu anaonekana akicheza huku anatumia mikwaruzo. Amevalia mavazi yenye rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na kijani. Mazingira yanaonekana kuwa na nyasi yamepandwa.

Mwanamke mwenye ugonjwa wa ulemavu anaonekana ameshikilia mkuki huku akijaribu kuutupa. Nyuma kunaye mwanaume aliyechuchumaa na kumsaidia kiti chenye migurudumu na watoto kando wanamwangalia. Wote hawa wako kwenye uwanja mkubwa.

Karatasi nyeupe la kufanyia mtihani lina maandishi ambayo ni maswali kadhaa. Pia kunavyo majibu vilivyoabdikwa kutumia penseli na vyote vimewekewa alama kwa kuwa ni sawa au ni ovu. Nyuma kuna mengine mengi yaliyowekwa hapo.

Jengo kubwa limejengwa na kuonyesha kuwa hii ni mazingira ya shuleni, kwa kuwa kunayo michoro ya wanyama na maandishi kwenye kuta na milango. Mbele kunayo maua yaliyopangwa kwa utaratibu, huku nyasi zinatua uwanjani.

Jengo lina ghorofa tatu kutoka chini hadi juu. Vyote vina milango mitatu vilivyopakwa nyekundu huku kuta zao zimepakwa rangi nyeupe na kahawia. Chini kuna sakafu iliowekwa kwa simiti na mimea inaonekana ikimea kutoka pande zote mbili.

Bao nyeupe safi ya kufunzia watoto inamaandishi ya sarufi. Juu lina maandishi mengine ikiwemo tarehe .Mtawala wa kupimia umewekwa na kuning'inia hapo hukun Ia rangi ya machungwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti safi yenye rangi samawati pamoja na shati nyeupe amesimama kwenye jukwaa huku akiwahutubia watu mbele ya microfoni .Nyuma kunazo nembo za kampuni ya Kenya Institute of Special Education. Huku zimebandikwa kwa bango kubwa ya rangi njano.

Mchezaji wa mchezo wa kuogelea anaonekana amejishikilia mwisho wa pool . Anaonekana amebalia mavazi na kofia ya kuogelea. uku nembo zimo nyuma yake zilizoandikwa "Speedo na Allianz". Maji yamewafika mabegani.

Nguzo kubwa nono, iliyotengenezwa kwa simiti, imebandikiwa karatasi iliyoandikwa High school Office, huku kuna mkuki unao onyesha upande wa kushoto. Nyuma kuna mimea kadhaa huku chini kuna nyasi zilizomea hapo.

Mlango mkubwa wa rangi kahawia umefunguliwa huku linaonyesha kuwa ni rangi la darasa. Juu ina maandishi iliyowekwa kwa kingereza inayosomeka kama form one r

Kitabu cha watoto wadogo cha kusomea imewekwa juu ya dawati ya rangi ya kahawia, kina maandishi ya health safety and manners huku ina picha ya watoto wadogo wenye asili tofauti, mtu anaonekana kusimama mbele hapo .Sakafu ni ya simiti na rangi nyekundu.

Vitu vya watoto vya kuchezea vimepakwa rangi mzuri huku yamesimamishwa kwenye uwanja. Mbele yao kuna mti mkubwa ulio na maua unaofurahisha. Kando kuna njia iliyotengenezwa kwa kutumia mawe ya simiti na pia kuna mimea mingine yamemea pia.

Jengo kubwa lililo na maghorofa mengi toka chini hadi juu linaonekana kuwa na ngazi yanayounganisha sehemu moja hadi nyingine, enyewe ina sakafu iliyotengenezwa kwa simiti na rangi nyekundu mbele kunaye maua ya kijani na nyasi iliyopandwa pia, mti unaonekana kutokea hapo kando.

Karatasi inayotumika kuwafunzia watu shuleni Ina maandishi na picha kadhaa yenye rangi nyeusi na nyeupe , mengine ni mwonyesho wa watoto huku wakinawa wakikula au wakiwa kwenye chumba pamoja ,kunavyo vitu kadhaa vilivyoandikwa juu kwa lugha ya kiingereza.

Kifuta ubao kimewekwa juu ya ukuta huku kando yake kuna mtawala mrefu unaonekana kidogo. Kuta hii vilivyowekwa vitu hizi kinaonekana kuwa nyeupe huku sakafu kimetandazwa na vigae.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti safi ya samawati, iliyo na maua mfukoni, amesimama kwenye jukwaa, akiwahutubia watu. Nyuma kuna bango kubwa lenye rangi nyeupe, kijani na njano yaliyo na maandishi meusi. Kuanzia nembo kadhaa zilizowekwa kando kuonyesha kuwa, yalisaidia kwenye mambo haya.

Chumba kikubwa kinaonekana kuwa na madirisha saba na paa iliyo na rangi ya kahawia kama ukuta zake. Ardhi kunaonekana kuwa na nyasi zimetuwa huku maua yamepandwa yakielekea langoni. Nyuma kunaonekana kuwa na chumba kingine kikubwa cha ghorofa.

Madeski mengi yaliyoshikanishwa na viti na kupakwa rangi ya kahawia, yanaonekana yamepangwa kwa chumba kimoja. Yote yameshikanishwa kupitia machuma nyeusi. Sakafu nayo inaonekana kuwa na mpangilio wa vigae.

Mchuano wa mchezo wa mpira wa miguu, unahusisha watu walemavu unaendelea baina ya watu wawili. Wote wanaonekana kukosa mguu mmoja huku mmoja amevalia shati ya rangi kijani na mwingine la nyekundu. Ardhi wanayochezea umejaa vumbi huku kuna ukuta wa mawe hapo nyuma.

Makaratasi midogo imekatwakubandikwa kwenye ukuta mkubwa nyeupe huku yakionyesha masiku ya wiki. Siku hizo zimepangwa kutoka la kwanza likiwa juu na la mwisho likiwa chini. Kunao ubao unaonekana kuwa na maandishi pia iko hapo kando.

Kibao cha watoto cha kusomea imeandikiwa serufi kuanzia a mpaka z. Inaonekana kuwa imezungukwa na picha kadhaa za watoto pia. Chini yake imepakwa rangi nyekundu na nyeupe.

Chati kubwa ya kuwafunzia watoto, ina rangi kadhaa. Juu, ina maandishi ya Kiingereza, pamoja na picha kadhaa ya wanyama. Chini, kuna mikono, yanayoonekana kuwa yanaandika kwenye karatasi na mbele yake, kunayo mwingine wa mtoto.

Mwanaspoti anaonekana akifanya zoezi pekeake la kuruka. Anakimbilia sehemu yenye rangi nyekundu huku kando mnamo vitu vyake. Nyuma kabisa Kuna viti vya mashabiki vya kukalia ambavyo viko wazi. Kunazo nyasi zilizopangwa vizuri hapo kando.

Mwanariadha anaonekana amebeba ubao wa rangi ya buluu iliyo na maandishi ya Paris 2024 Qualified huku amevalia sare ya wakimbiaji wa Kenya. Nyuma yake kunaonekana kuwa na bwawa la maji kubwa huku miti miwili yamesimama kwa upande zake zote mbili.

Faili saba zenye rangi tofauti ya samawati na machungwa, zinaonekana kupangwa kwenye rafu nyeupe. Juu kuna mfuko ulio na mchoro wa simba umeegemezwa hapo. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi nyekundu.

Madawati yanaonekana yamepangwa kana kwamba ni vya vikundi, huku viti vikiwa mbele yao. Juu viko na makaratasi zilizopangwa kwa utaratibu mno. Yote yako kwenye chumba iliyomo na sakafu ya rangi nyekundu na ya simiti. Nyuma, kuna madirisha yaliyofunikwa kwa pazia.

Kompyuta inaonekana imesimama huku mbele yake kuna kibodi na panya ya kutumia. Haya yote yamewekwa juu ya deski yenye rangi nyeupe huku nyuma kuna dirisha la kijani.

Kompyuta yenye skrini kubwa inaonyeshwa na ina maandishi aina ya Dell. Kuna kibodi hapo chini na kisimamishi cha kompyuta chini yao. Haya yote yameekwa kwenye deski yenye rangi nyeupe. Huku kando kukionekana kuwa na kiti cha kahawia. Maandishi yamo juu ya kitu hiyo.

Mlango mkubwa wenye rangi nyekundu inaonekana imefungwa huku ina maandishi ya kiingereza ya grade six c na Mr Emoli. Imeshikanishwa na ukuta ulio na rangi nyeupe juu huku kando yakiwa na rangi ya kahawia. Mbele yake kunaonekana kuwa na nguzo mrefu nyeusi huku mimea yakitua pia.

Jengo limejengwa na lina milango mingi sambri ya shule au ofisi. Limeshikiliwa na nguzo mingi nyeusi huku paa likiwa la rangi nyeupe. Ardhi mbele yake ni ya vumbi yenye rangi ya kahawia. Jua limetua na mimea yanaonekana hapo.

Nguzo refu nyeupe limesimamishwa wima, huku likiwa na kamba linalotoka juu na kuteremka chini. Nyuma kunaonekana kuwa na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani. Anga unaonekana kuwa na mawingu.

Mwanamke mlemavu aliyewekewa miguu ya chuma ameketi chini kwenye kiti kilicho na rangi kahawia na nyekundu. Ana kikwaruzo kando yake huku sakafu likiwa nyeusi. Chini kunaonekana kuwa na mambo yanayomhusu kama anakotoka na mahali alipozaliwa na mchezo anaoucheza.

Mwanamke mwanamchezo anayeitwa Asiya Mohammed, anaonekana ameketi kwenye boti akichezea makasia. Amevalia shati nyekundu, lililoandikwa Kenya, huku chini likiwa na nguo nyeusi. Kando yake kunaonekana kuwa na kiti ya magurudumu anayoitumia kusonga.

Mwanamke aliyevalia shati nyekundu na suruali nyeusi, ameketi kwenye deski katika ukumbi wa mazoezi. Nyuma yake kuna mavyuma vya kuinua ila kuna ukuta pia ulio na rangi sawa na shati yake.

Watu watatu wanaonekana kukimbia kana kwamba wanafanya zoezi kwenye njia ya rangi nyekundu, wawili hao wanaume, wanaonekana wakiongea wakiwa katikati ya mambo hayo. Nyuma, kuna viti vyekundu vilivyowekwa ili kukaliwa na mashabiki. Chini, kuna maneno yanayoonyesha watu hawa ni kina nani na vitu kuwahusu.